Madaktari wawili wa meno wa jinsia ya kiume, wakiwa wanatoa matibabu kwa msichana mgonjwa aliyelala juu ya kitanda. Akiwa amepanua kinywa mmoja akiwa anamkagua, na mwingine akimsaidia kummulika.

Madaktari wawili wa meno wakiwa wamevaa mavazi ya rangi ya bluu, wakitoa huduma kwa mgonjwa alielala juu ya kitanda akiwa amepanua kinywa na daktari akiwa anamchoma sindano.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike, aliyelala juu ya kitanda akiwa amepanua kinywa na daktari akiwa anamhudumia.

Mama pamoja na mtoto mdogo wa kike wakiwa na nyuso zenye tabasamu, kila mmoja akiwa ameshikilia mswaki ulio na dawa ya meno, wakiwa tayari kwa kusafisha kinywa au meno.

Mazingira hatarishi kwa binadamu kuishi, kwani kuna maji machafu yaliyotuama, yanayosababisha mmomonyoko wa udongo, miti inayodondoka, nyumba zilizo na mabati yaliyochakaa.

Mazingira ya hospitali kukiwa na kibanda kidogo, kilichotengenezwa kwa kutumia chuma ambacho kinahifadhi mitungi mikubwa ya gesi, ambazo huwasaidia wagonjwa mbalimbali walio na matatizo ya upumuaji.

Mazingira ya hospitali kukiwa na majengo ambayo yametengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma nje kukiwa na ukoka au bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani katika upande wa idara ya upasuaji.

Kundi la watu wakiwa wameketi katika viti kwenye eneo la hospitali, wakiwa wanasubiri kuitwa na kupatiwa huduma mbalimbali , wanazohitaji na daktari aliyevaa koti refu la rangi nyeupe.

Madaktari pamoja na wasaidizi wao wakiwa katika chumba cha oparesheni, ambapo wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu kitanda pembeni kukiwa na vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya matibabu.

Daktari wa kike aliyevaa koti refu la rangi jeupe, akiwa anapima mapigo ya moyo akisikiliza masikioni ,ya mteja alieketi kwenye kiti, ndani ya chumba cha hospitali.

Kundi la wauguzi wa afya waliobobea katika matibabu ya magonjwa mbalimbali ya binadamu, wakiwa wameketi katika viti; huku wengine wakiwa wamesimama nyuma yao wote wakiwa ndani ya chumba cha hospitali.

Daktari wa kiume alievaa koti refu la rangi nyeupe akiwa ameketi katika ofisi yake mezani kukiwa na kopyuta mpakato, karatasi pamoja na kalamu, huku nyuma kukiwa na rafu za mbao zenye vitabu mbalimbali.

Kundi la watu wa rika na jinsia tofauti wengi wao wakiwa ni vijana, wakiwa wanaruka juu na kunyanyua mikono kwa kushangilia, wote wakiwa na nyuso za furaha, kuonyesha kuwa hali yao ya kimwili na kiakili ipo sawa.

Mama akiwa ameketi kwenye kiti akiwa amempakata mtoto aliyemvalisha mashuka na kofia ili kumkinga na baridi, akiwa anapewa mafunzo ya malezi ya mtoto na mama mwenzake ambaye ameshikilia kitabu.

Vitunguu swamu ambavyo hutumika kama dawa ya asili, vikiwa na punje ndogo zenye maganda ya rangi nyeupe, inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Uandaaji wa dawa za asili ambao unaofanyika kwa kupitia vitu mbalimbali vilivyopangwa juu ya meza yakiwemo majani mabichi, bakuli kwa ajili ya kusagia, vijiko vilivyo na vidonge vidogo na chupa ambazo zimehifadhiwa vitu mbalimbali.

Mama aliyebeba pochi mkononi akiwa anachuma majani mabichi kutoka katika mmea uliostawi vizuri, ambayo hutumika kama dawa ya asili au ya kienyeji kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa za asili ambazo hutengenezwa kutokana na vitu mbalimbali kama vile: magome ya miti, mizizi, majani, matunda, au mbegu; zikiwa zimetengenezwa katika muundo wa vidonge vidogo vya rangi ya kijani ambavyo hutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa za asili au za kienyeji ambazo hutokana na vitu mbalimbali kama vile: magome ya miti, mizizi, majani, mbegu au matunda zikiwa zimehifadhiwa katika chupa ndogo za plastiki kila moja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha magonjwa yanayotibu.